Watu wawili ambao wanakaa kuwa mwanamke na mwanaume, wanatembea ufukoni. Kuna wengine walio ndani ya maji wanaoegelea, na kuna boti tatu zinazoenda majini.

Nyama nyingi zilizofungwa vizuri za aina tofauti zimeekelewa kwenye mbao na kupangwa vizuri, kunaonekana kuwa na nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe, na zingine kadhalika.

Boti nne ambazo zimejaza watu ndani ziko majini. Kunakaa kuwa na dalili ya mvua kwa vile mawingu ni ya rangi nyeusi. Boti hizo zimezungukwa na maji.

Boma linaonekana kama limetulia. Naliona gari moja barabarani linalosonga. Kando ya barabara kuna magari yaliyoegeshwa, moja nyeusi, moja nyeupe na zingine za rangi nyinginyingi.

Wanaume wanne, wameketi kwenye meza , wanaonekana kua walimu, kwa vile wameshikilia kalamu na karatasi . Mwanafunzi mmoja amesimama kando ya walimu hawa akiwatazama.

Tuktuk mbili zilizo na rangi ya machungwa, zimefwatana barabarani. Kando yake kuna matatu ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, iliyobeba watu ndani. Na kando ya magari hayo kuna nyumba kubwa nzee.

Waislamu wengi ambao ni wanaume wamevalia kanzu nyeupe. Wanatembea katika barabara iliyo katikati ya nyumba mbili. Wamepanga foleni na kuelekea mahali.

Jumba kubwa lililo na madirisha mengi pamoja na mlango kubwa. Mlango huu unaelekeza mtu ndani ya jumba hilo, na sakafuni kumetandikwa zulia ya rangi samawati.

Mchezaji kwa jina, Kipchirchir, anaonekana kuwa mchezoni kwa vile anavyoruka. Kando yake kuna watu waliomtazama wenye nguo za rangi ya machungwa na kofia nyeupe.

Wanaume wengi wamesimama na kuangalia upande mmoja. Wamevaa jezi ambazo ni za rangi nyeupe na nyekundu. Mavazi yao yameandikwa KDF.

Pahali hapa panaitwa, Frangipani Pizzeria, ni pahali ambapo watu wanaweza kuja kula. Kwa vile viti vimepangwa kwa njia ya watu kula. Ni kusafi na hakuna mtu hata mmoja aliye humo.

Nyumba ambayo imejengwa na kupakwa rangi nyeupe imezungukwa na miti mingi iliyo na rangi ya kijani kibichi. Katikati ya miti hiyo kuna njia ambayo inaelekeza mtu kwa nyumba.

Wanaume watano ambao ni wachezaji wa mpira wako katika mchezo. Mmoja amevaa nguo ya nyekundu na wengine wanne wamevaa jezi iliyo ya rangi ya manjano na samawati.

Ndege kubwa ya rangi nyeupe na nyekundu limesimama. Linangojea abiria kupanda ndani ya ndege. Ndege hili litatua kutoka kwenye uwanja wa ndege.

Maji ufukoni anasonga kwa utaratibu, na jua la jioni limewaka. Kuna mtu anayetazama ufukoni, na hakuna watu walio ufukoni. Kumetulia na kunapendeza.

Watu wanne wanatembea. Watatu wanaelekea upande mmoja, na mmoja amebebwa na punda anayetembea kwenda upande huo mwingine. Barabara hii inakaa barabara ndogo.

Ndege kubwa imetua uwanjani. Uwanja huu ni msafi na hauna watu wengi. Mtu mmoja amesimama aliyevaa kiakisi ya rangi manjano na rangi ya machungwa.

Trela iliyo na magurudumu mengi iko barabarani pande ya mbele ni nyeupe pande ya nyuma ni ya rangi nyekundu, trela hii ni kubwa na inaenda polepole.